Ndani ya chupa iliyotengenezwa kwa udongo imewekwa dawa inayotibu magonjwa ya wanyama yenye ujazo wa mililita hamsini. Chupa hii imepakwa rangi nyeupe pamoja na rangi nyekundu.

Ndani ya duka dogo la dawa za mifugo pamoja na mbegu zimepangwa kasha mbalimbali pamoja na chupa zilizotengenezwa kwa plastiki katika makabati meupe, dawa hizi zinamsubiri mkulima pamoja na mfugaji ili kuweza kuja kununua.

Ndani ya kasha hili lenye rangi nyeupe pamoja na maandishi meusi imewekwa chanjo ya kuwapa wanyama wafugwao, ili kujiepusha na magonjwa nyemelezi na magonjwa yanayoambukiza.

Eneo dogo la nje lililotengenezwa kwa kutumia miti pamoja na maturubai, wapo wanaume wawili wanaochota mbolea ya kutoka kwenye kinyesi cha wanyama na kuweka katika vifungashio, tayari kwa kupelekwa shambani.

Chupa ndogo iliyotengenezwa kwa kigae imebeba chanjo ambayo hutumika kuchomea wanyama. Chanjo hii hutunzwa kwenye jokofu ili kuweza kuweka na kutunza ubora wake.

Ndani ya duka dogo la mifugo madaktari watatu wamevalia barakoa midomoni mwao. Hii ni kwa sababu wanazuia harufu ya kemikali iliyo ndani ya dawa isiweze kuingia ndani ya mapafu yao.

Ndani ya chupa ndogo iliyo na mfuniko mweupe, dawa ya kupunguza homa kwa mifugo ifugwayo kama vile mbwa na paka imeweza kuhifadhiwa vizuri.

Wanyama wafugwao hupata magonjwa mbalimbali hivyo kufanya kupoteza maisha kabla ya muda wa kuchinjwa. Dawa hii hutumika kupewa wanyama kama vile ng'ombe pamoja na mbuzi na hivyo kufanya waweze kukua vizuri.

Sehemu ya nje ya kiwandani kinachotengeneza kemikali mbalimbali, zinazotumika kuua vijidudu na kutibu magonjwa mbalimbali yanayotibu mimea pamoja na mifugo.

Ndani ya ofisi ndogo ya kiwanda ambapo dawa mbalimbali za kukuzia na kurefusha mimea zimepangwa kwenye makabati, madaktari wawili waliovalia vitambulisho shingoni mwao wameketi wakiwa na nyuso za furaha.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo, zimepangwa dawa mbalimbali za kutumika mashambani pamoja na mbegu. Duka hili huuza dawa za mifugo na mbegu mbalimbali kwa ajili ya kuoteshea miche midogo.

Pakiti ndogo yenye rangi nyeupe, imeweka madini mbalimbali ambayo hutumika kwa wanyama wa wafugwao kama vile; mbuzi na kondoo. Madini haya yamewekwa kwenye ujazo wa kilogramu moja.

Hiki ni kiwanda ambacho hutumia mashine mbalimbali, kuweza kutengeneza dawa za kukuzia mimea pamoja na dawa za mifugo. Pia huweza kutengeneza mbolea yenye kemikali ambayo hukuza na kurefusha mimea kwa haraka.

Eneo la nje la duka la pembejeo wamesimama vijana wa kiume wakiwa wameshikilia vifungashio vyenye rangi nyeupe ambapo ndani yake imewekwa mbolea kutoka viwandani kwa ajili ya kuenda kukuzia pamoja na kuoteshea mimea.

Ndani ya duka kubwa la dawa za mifugo yamepangwa makabati yaliyotengenezwa kwa chuma pamoja na kioo, dawa hizi zimepangwa kwa ustadi mkubwa zikipishana kwa ujazo pamoja na matumizi.

Ndani ya vifungashio viwili vyenye rangi nyeupe pamoja na rangi ya zambarau imechorwa picha ya ndege aina ya kuku. Hii inaashiria kuwa ndani ya vifungashio hivi imewekwa dawa ya kutibu magonjwa yanayowapata ndege hawa.

Ndani ya chumba kidogo cha kuhifadhia dawa za mifugo limewekwa boksi ambamo kuna chupa mbalimbali za dawa za mifugo. Boksi hili lina chupa kumi na mbili zenye lita moja.

Hii ni dawa ambayo huwapa vitamini na virutubisho mbalimbali wanyama wafugwao, wanyama hao ni Kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo. Dawa hii hupatikani kwenye maduka yote ya mifugo.

Daktari mmoja wa mifugo amesimama katikati ya duka linalouzwa pembejeo za kilimo, kama vile: mbegu, mbolea pamoja na dawa za mifugo.

Ndani ya chupa ndogo iliyopakwa rangi nyeupe na kutengenezwa kwa plastiki wamechorwa wanyama wafugwao jamii ya paka pamoja na mbwa. Hii inaashiria chupa hii imebeba dawa ya kuweza kutibu wanyama hawa.

Ndani ya mifuko ya plastiki yenye ujazo wa kilo ishirini na tano imejazwa mbolea, ambayo hutumika kwenye kupalilia na kuoteshea mimea. Mbolea hii huuzwa katika maduka ya mifugo.

Ndani ya kasha dogo lenye rangi nyeupe pamoja na rangi ya machungwa imewekwa dawa ya kutibu magonjwa kwa wanyama jamii ya mbwa. Dawa hii humpatia ahueni mnyama huyu na hivyo kuendelea kufurahia.

Ndani ya duka dogo lililo ndani ya kijiji, daktari mmoja wa mifugo amesimama katikati ya makabati yaliyopangwa dawa za mifugo pamoja na mbegu za kuoteshea miche.

Hichi ni kifungashio, ambacho kimehifadhi chakula cha wanyama wafugwao aina ya mbwa pamoja na paka. Chakula hiki huwa kizuri na kuleta afya kwa wanyama hawa, bila shida yoyote.

Ndani ya kifungashio kilicho chorwa picha ya kuku imewekwa dawa ya kukuzia kuku wafugwao kwa muda mfupi kwa ajili ya nyama. Kuku hao hukuzwa ndani ya mwezi mmoja na huwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Mbolea ya kemikali kutoka viwandani inayoitwa baraka, imewekwa kwenye vifungashio vyenye ujazo tofauti tofauti kama vile: kumi, ishirini na tano, na hamsini kilogramu.

Mkulima mdogo yupo sehemu ya shamba, ambapo hutunzia mbolea. Mbolea hii hutumika kwenda kuoteshea mimea pamoja na kukuzia.

Ndani ya duka kubwa la dawa za mifugo pamoja na mbegu amesimama daktari akiwa na uso wa furaha. Dawa hizi huuzwa kwenye ujazo tofauti, na hivyo kumfanya mkulima kuweza kuchagua dawa au mbolea ya bei ya pesa yake.

Dawa hii yang'ombe na mbuzi imewekwa katika ujazo mkubwa, hivyo kuweza kutumika kwa muda mrefu. Imewekwa katika kifungashio cha plastiki chenye rangi nyeusi, pamoja na karatasi yenye rangi ya machungwa.

Hawa ni madaktari wa mifugo wapo katika maonyesho, ambayo wanatoa dawa mbalimbali za mifugo pamoja na mimea. Madaktari hawa wamevaa barakoa midomoni mwao kuzuia harufu kali ya kemikali inayotokana na dawa hizo.

Hizi ni dawa za ndege wafugao kama vile kuku bata pamoja na kanga dawa, hii kumsaidia ndege huyu kuweza kupata vitamini na kukuza ukuaji wake kwa haraka.

Ndani ya bustani ndogo ya mboga mboga aina ya nyanya, mkulima anapita na kitenga chenye rangi nyeusi akivuna nyanya ambazo zimeiva na kuacha nyanya ambazo hazijawa tayari kwa matumizi ya binadamu.

Mkulima wa zao la kahawa ameshikilia mavuno yake kwenye chombo kidogo cha plastiki, kahawa hizi zipo tayari kwa ajili ya kwenda kuanikwa ili kukauka kabla ya kupelekwa mashineni kwenda kusagwa.

Eneo kubwa lililotengenezwa kwa bati, wakulima mbalimbali wameketi na kusimama huku wakiwa wameshikilia mahindi yaliyokauka. Mahindi haya yamekaushwa vizuri tayari kwa kwenda kusaga unga.

Viazi vitamu ni moja ya zao ambalo humsaidia mtumiaji kupata madini ya wanga. Viazi hivi vilivyovunwa kwa kung'olewa ardhini, vimewekwa katika matenga yenye rangi tofauti.

Ndani ya shamba la mahindi, mkulima aliyevalia suruali, viatu vya mvua pamoja na fulana nyeupe, anaonyesha namna ya kuvuna zao hili.

Eneo la wazi la shamba, ambapo zao aina ya karoti limevunwa na kutandazwa katika ardhi. Karoti hizi ambazo zimevunwa na kuoshwa vizuri, tayari kwa ajili ya kuwekwa kwenye magunia na kwenda kuuzwa sokoni.

Mandhari nzuri ya nje iliyopandwa bustani ndogondogo ya mboga, pembezoni kuna mkokoteni ambao umewekwa mazao yaliyovunwa aina ya karoti pamoja na mboga za majani.

Mkulima mmoja aliyevaa fulana nyekundu pamoja na suruali nyeusi ameshika tenga lenye nyanya nyekundu, mkulima huyu yupo katika eneo la soko akijaribu kujipatia kipato kutokana na mavuno yake.

Shamba kubwa la zao la chakula aina ya nyanya limestawi vizuri, huku nyanya hizi zikiwa na rangi tofautitofauti, ikiashiria kuwa kuna nyanya ambazo zipo tayari kuvunwa, na nyanya ambazo zitasubiri kidogo kwa msimu ujao.

Hili ni zao la chakula aina ya nyanya. Nyanya hizi zenye rangi nyekundu zimetoka kuvunwa tayari kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Ndani ya eneo la mnada wakulima wadogo wa nyanya, wamepanga matenga mengi ya plastiki wakisubiria wateja, nyanya hizi huweza kuuzwa katika soko la ndani pamoja na soko la nje.

Bustani ya mboga iliyostawi vizuri imepandwa katika mistari iliyonyooka. Kustawi huku kumechangiwa na mabomba madogo meusi yaliyopitishwa katikati ya bustani ambayo hutumika kumwagilia mboga hizo.

Wakulima wa zao la viazi mara baada ya kuvuna wamepanga magunia yaliyosheheni vizuri mbele ya gari ambalo limebeba wachuuzi. Magunia haya hupelekwa katika soko la mjini na hivyo kuuzwa kwa bei nzuri.

Ndani ya shamba dogo ambalo limepandwa kwenye mazingira ya nyumbani, zao aina ya migomba limestawi vizuri. Ndizi hizi zinaweza kuchumwa na kuweza kutumika kwa ajili ya chakula cha nyumbani.

Eneo dogo la shamba lililopandwa mazao ya matunda kama vile: mapapi, midizi ya kumea ndizi pamoja na miti mirefu ya maparachichi.

Kilimo cha kisasa cha zao la nyanya katika shamba kubwa. Nyanya hizi zimepandwa katika vitalu na kuzingirwa na mipira midogo yenye rangi nyeupe, ambayo hupitisha maji pamoja na virutubisho.

Bustani ya mbogamboga, imepandwa katika mistari mizuri iliyonyooka. Huku mabomba ya maji yakiwa yamepitishwa katikati ili kuweza kumwagilia na kufanya shughuli za kilimo kuwa rahisi.

Mkulima anayetumia mbegu fupi za kisasa za zao la mipapai, yuko katika sehemu ya shamba. Mapapai hayo yenye kimo kifupi huota kwa wingi bila kutumia nguvu kubwa kwa mkulima.

Wakulima wawili wa mbogamboga wako katika eneo la shamba, wakiwa wamebeba vikapu vikubwa vya plastiki; vilivyojaa mboga za majani ambazo zimetoka kuvunwa.

Ndani ya bustani ndogo ya zao la chakula, aina ya pilipili hoho. Zao hili limekuwa likiwa na rangi mbili tofauti, kama vile rangi ya kijani pamoja na rangi ya manjano.

Wakulima wadogowadogo wametoka kuvuna zao aina ya viazi mbatata katika shamba. Mazao haya hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kujipatia kipato.

Katika eneo la shamba wakulima wameinama wakiwa wanachagua vitunguu maji na kuweka katika vyombo vyao tayari kwa kwenda kuhifadhi katika magunia. Vitunguu hivi vimekauka vizuri hivyo kuvipa muda mrefu bila kuharibika.

Ndani ya sehemu kubwa ya shamba, zao aina ya nanasi limevunwa na kuwekwa ardhini. Mananasi haya yaliyoiva vizuri, yapo tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Katika kilimo cha matunda kilichoshika hatamu mapapai yameshika katika nafasi ya kwanza, kwenye shamba hili mbinu mpya na ya kisasa imetumika hivyo kufanya mti mmoja wa papai kuweza kuzalisha matunda mengi na hivyo kumpa mkulima mavuno yaliyo mengi.

Huyu ni mkulima wa zao la biashara, aina ya kahawa ambaye yupo katika eneo la bustani, akichuma kahawa zake tayari kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Ndani ya bustani ndogo ya mboga mboga, mazao mbalimbali yamepandwa kwa ustadi mkubwa. Mazao haya yanayotambaa yamezungushiwa kwenye vijiti, hivyo kuweza kufanya mboga hizi kuweza kutambaa vizuri.

Mkulima wa mazao ya mahindi yupo katika sehemu ya shamba akiwa ameshikilia mahindi yaliyokaushwa, mahindi haya yapo tayari kwa ajili ya kupukuchuliwa na kupelekwa mashine kwa ajili ya kutoa unga.

Ndani ya bustani ndogo zao la chakula aina ya nyanya imestawi vizuri, hii inaashiria kuwa nyanya hizi zilipata virutubisho vya kutosha pamoja na mbolea nzuri.

Wakulima wawili wa zao la kabichi wako katika sehemu ya shamba wakiwa wanavuna zao hilo. kabichi hutumika katika mwili wa binadamu na maganda yaliyobaki hutumika kama chakula cha wanyama kama vile sungura pamoja mbuzi.

Hichi ni kiwanda kinachosindika matunda pamoja na kuuza matunda katika soko la ndani na soko la nje. Muuzaji huyu wa tunda la nanasi ameshikilia mkononi akilisafisha kabla ya kulihifadhi katika eneo lake.

Wakulima wadogowadogo wameketi katika eneo la nje katika sehemu ya ardhi, huku wakiwa na kahawa viganjani mwao, tayari kwa kuitwanga na kwenda kuianika.

Eneo la shamba lililopandwa zao aina ya kitunguu maji, zao hili limechomoza na kuonekana kuwa liko tayari kwa ajili ya kusubiria kipindi cha jua hili zao hilo liweze kukauka na kuweza kuvunwa.

Wakulima wa zao la viazi wapo katika sehemu ya shamba wakikusanya mazao yao na kuweka kwenye vifungashio vyenye rangi nyeupe, hivyo huvichukuwa na kuvipeleka sokoni kwa ajili kwenda kuuzwa.

Bustani ndogo ya mbogamboga, imeoteshwa katika mistari iliyonyooka katika eneo la nje. Bustani hii imeoteshwa sehemu yenye jua zuri na hivyo kufanya mimea kuweza kustawi kwa haraka.

Mti mkubwa wa matunda umezaa matunda mengi yenye rangi nyekundu, mkulima aliye shati jekundu pamoja na sketi nyeusi amesimama pembeni akiwa anavuna.

Ndani ya shamba kubwa la migomba, mikungu ya ndizi imestawi na kuleta uzito mkubwa katika migomba hiyo. Wakulima wanashikiza vipande vya miti ili kuweza kuzuia migomba hiyo isiweze kudondoka kabla ya muda wa kuvuna.

Kilimo cha kisasa cha zao aina ya papai kimeota na kustawi vizuri. Mti mmoja umebeba mapapai mengi hivyo kuongeza nafasi kubwa ya mavuno pamoja na kipato kwa mkulima.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wamesimama katika sehemu ya shamba baada ya kuvuna zao la chakula aina ya ndizi mikungu hii ipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa.

Ndani ya bustani ndogo ya zao la chakula aina ya nyanya mazao yamevunwa na kuwekwa katika sehemu kavu; nyanya hizi ambazo zimekomaa vizuri ziko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Eneo la shamba ambalo mkulima anavuna nyanya na kuweka kwenye matenga yenye rangi nyeusi. Nyanya hizi zimepangwa karibu na barabara na hivyo kumpa mnunuzi nafasi ya kuweza kuchagua bila kupata mazao yaliyoharibika.

Hili ni zao la chakula ambalo lipo tayari kwa ajili ya kwenda sokoni. Nyanya hizi ndogo ambazo ni tofauti na nyanya nyingine huuzwa kwa bei ya juu kutokana na ladha nzuri zinazoleta katika chakula.

Ndani ya sehemu ya shamba wakulima wadogowadogo wa zao la viazi mbatata, wamekusanyika wakivuna na kuhifadhi viazi hivyo kwenye mifuko ya plastiki, kabla ya kupeleka sokoni.

Wakulima wawili wa mazao ya matunda aina ya embe, wamesimama katika eneo la shamba; lenye miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, huku mikononi mwao wakiwa wameshikilia maembe yaliokuwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha zao la mpapai shamba hili limejaa mipapai ambayo mengine yameiva tayari kwa kupelekwa sokoni na mengine yakiwa bado mabichi yakisubiria msimu wake.

Mkulima wa zao la nyanya amesimama katikati ya shamba ikionyesha mazao aliyoyavuna, mkulima huyo aliyevalia koti pamoja na fulana ameshikilia ndoo ndogo akiwa na matunda yenye rangi nyekundu pamoja na matunda yenye rangi ya kijani.

Ndani ya nyumba ya binadamu kumepandwa migomba miwili ambayo ni zao la chakula. Migomba hii imestawi vizuri pamoja na miti mingine pembezoni mwake.

Hawa ni wakulima wadogo wakiwa katika eneo la shamba wakivuna mazao, wakulima hawa hutumia ndoo zilizopasuka na kuvunjika kwa kuweka mazao yao baada ya kuyachimba kutoka ardhini.

Ndani ya shamba kubwa, shughuli za uvunaji wa mahindi zina endelea, wakulima wenye jinsia ya kike wanachuma mahindi na kuweza kuyaanika huku majani yake huachwa kama chakula cha wanyama kama vile ng'ombe pamoja na mbuzi.

Mkulima mmoja wa jinsia ya kike aliyevaa sketi nyeusi fulana nyeupe na kofua kichani, amesimama katika sehemu iliyo anikwa mahindi mabichi. Mahindi haya yanasubiria kukauka na kupelekwa mashine kwa ajili ya kutoa unga.

Ndani ya shamba kubwa, mkulima wa kisasa wa zao la mapapai ameketi kwenye ardhi akionyesha mazao yake. Kilimo hiki hufanya mpapai mdogo kuzaa mapapai mengi, hivyo kuongeza kipato kwa mkulima.

Mara baada ya kuvuna mahindi, mkulima huchukua mazao yake na kuhifadhi katika mifuko ya gunia. Mkulima huyu aliyevuna mahindi mengi, yupo tayari kuyakusanya na kuyapekeka katika eneo la soko ili kujipatia kipato.

Baada ya kuvuna zao la kahawa, wakulima wa zao hilo, hukusanya mavuno yao na kwenda kuanika katika sehemu ya jua.

Mkulima wa zao la pilipilihoho yupo katika eneo la shamba akiwa ana hifadhi mazao yake katika magunia. Pilipilihoho hizi zenye rangi ya kijani hutumika kuleta ladha na kuongeza virutubisho katika mwili wa binadamu.

Ndani ya shamba kubwa lililostawi vizuri ,wakulima wawili wa jinsia ya kiume wamevaa vikapu shingoni mwao huku wakiwa wanavuna zao la chai.

Wakulima wa zao la vitunguu, wapo katika sehemu ya shamba wakivuna zao hilo na kulipanga katika vifungashio vikubwa. Wakulima hawa wenye jinsia ya kike na ya kiume huchukua mazao haya na kupeleka sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato.

Ndani ya shamba kubwa, mkulima mdogo amevaa fulana nyeusi pamoja na viatu vya mpira, ili kuzuia kuchafuka miguu. Shamba hili limepitishwa mipira myeusi ili kurahisisha kazi ya kumwagilia maji.

Hawa ni wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa, kahawa hizi zilizokomaa vizuri na kuleta rangi ya nyekundu zipo tayari kwa ajili ya kwenda kusindikwa.

Eneo kubwa la shamba, lenye miti aina ya maparachichi, yamepangwa makapu mbalimbali ya plastiki, yaliyo sheheni mavuno ya mazao hayo, tayari kwa kupelekkwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Huyu ni mkulima wa matunda aina ya nanasi, ambapo ametoka kuvuna mazao haya na kuyapakia kwenye gari, tayari kwa kupeleka eneo la sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wa viazi vitamu wamekutanika kwa pamoja wakichambua viazi vilivyo vizima na kutoa viazi vilivyo vibovu, hapo huweka katika maboksi pamoja na matenga makubwa na kupeleka sokoni.

Wakulima wa zao la chakula aina ya mahindi wapo chini ya mti wakichukua mahindi yaliyo kauka, tayari kwa kupekechua na kupeleka mashine. Majani ya mahindi haya hutumika kama chakula kwa wanyama.

Wakulima wa zao la maharage wamekusanyika katika eneo la shamba wakipepeta zao hilo tayari kwa kuhifadhi kwenye magunia na kwenda kuuza sokoni.

Eneo kubwa la shamba lenye mwanga wa asili wakulima mbalimbali wanavuna vitunguu maji. Vitunguu hivi vinabebwa na kupakiwa kwenye gari tayari kupelekwa sokoni tayari kwa matumizi ya binadamu.

Mkulima wa zao la karoti yupo sehemu ya shamba, akiwa anaweka karoti zake katika gunia, tayari kwa kupeleka sokoni. Karoti hizi zimepangwa kwa ustadi mkubwa ili kuepusha kuvunjika na kuharibika.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wapo sehemu ya shamba wakiwa wanavuna kahawa. Wamechukua kahawa hizo na kuweka kwenye kikapu, tayari kwa kwenda kuanikwa na kupelekwa sokoni.

Huyu ni mkulima ambaye ametoka kuvuna mahindi ya aina mbili, ikiwemo; mahindi ya kawaida pamoja na mahindi lishe. Mahindi haya huchukuliwa na kupelekwa katika ghala kwa ajili ya kuhifadhiwa.

Kahawa ni zao la biashara ambalo huweza kumpatia mkulima kipato kwenye soko la ndani pamoja na soko la nje, zao hili huwa kiburudisho kizuri kwa mtumiaji.

Mkulima mdogomdogo wa zao la nyanya amechuchumaa katika eneo la shamba akionyesha namna nyanya zake zilivyokuwa. Nyanya hizi ambazo hazijakomaa zinaendelea vizuri, hivyo mkulima anatarajia kupata mazao mengi.

Mkulima wa mahindi yupo ndani ya eneo la shamba, akiwa ameshikilia mahindi yaliyostawi vizuri. Mahindi haya yamekomaa na yapo tayari kwa ajili ya kuvuna na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ndani ya shamba lililopandwa zao la biashara aina ya kahawa, amesimama mkulima aliyevaa fulana yenye rangi ya njano akiwa anavuna kahawa.

Wakulima wa zao la vitunguu maji, wapo katika eneo la shamba wakivuna zao aina ya vitunguu. Wakulima hawa huchukua vitunguu hivi na kuhifadhi kwenye vyombo mbalimbali kabla ya kupeleka shambani.

Viazi mbatata hutumika kama chanzo cha wanga katika mwili, viazi hupenda kutumiwa na wafanya biashara kwa ajili ya kutengeneza viazi vya kukaanga, na kuuza kwa wateja.

Hili ni shamba kubwa la migomba, ambapo limepandwa pamoja na miti ya kahawa. Migomba hii imestawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa shamba hili lina virutubisho vya kutosha pamoja na mbolea.

Mkulima mmoja anayelima zao aina ya tikiti yupo katika eneo la shamba akiwa ameshikilia kipande cha tunda hilo chenye rangi nyekundu hii inaashiria kuwa mazao yake yako tayari kwa kuvunwa.

Bibishamba akiwa katika eneo la shamba lililopandwa migomba mbalimbali; yenye mikungu ya ndizi. Shamba hili limesheheni mikungu mingi ambayo ipo tayari kwa kuvunwa na huku kukiwa na mikungu mingine ambayo ikiwa bado michanga.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike wapo katika eneo la shamba wakiwa wanavuna zao la biashara aina ya kahawa, kahawa hizi zilizokomaa vizuri zimeonyesha rangi nyekundu ili kuweza kumthibitishia mkulima kwamba muda wake wa kuvunwa umefika.

Eneo kubwa la soko, ambapo mnada wa kuuza matunda unaendelea. Mkulima huyu anayeuza mananasi yaliyoiva vizuri, ameyapanga kwenye mafungumafungu akiyatofautisha ili kuweza kupanga bei.

Hili ni shamba la mgomba, lililo sheheni mikungu iliyojaa ndizi. Mikungu hii imefunikwa makaratasi ya nailoni ili kuzuia wanyama mbalimbali kuweza kuharibu na kula mazao.

Baada ya kuvuna wanunuzi kutoka mjini huja na magari makubwa na kukusanya mavuno kutoka kwa wakulima shambani, wanunuzi hawa hununua zao la ndizi ambazo hazijaiva na kupeleka sokoni na kujiongezea kipato.

Wakulima wa zao la mahindi wamesimama katika eneo la shamba wakiwa wameshikilia kifungashio wakipanga mazao yao, wakulima hawa huchukua mahindi haya na kupeleka sehemu ya shamba tayari kwa kuuzwa.

Mkulima mmoja wa zao la ndizi ameshikilia mkungu mkubwa wenye ndizi ambazo hazijaiva. Ndizi hizi zipo tayari kwa ajili ya kwenda kupelekwa sokoni na kununuliwa.

Ndani ya shamba dogo nililopandwa migomba, mkungu mmoja wa ndizi umeweza kuota. Mkungu huu, ambao bado haujakomaa, unasubiri wakati rasmi ili uweze kuchumwa.

Ndani ya shamba, kilimo cha kisasa cha matango kimelimwa katika eneo kubwa. Shamba hili la matango limemea vizuri, vikisaidiwa na mipira midogo inayopita kwenye ardhi, ambayo hupenyesha unyevu na maji na kusaidia ukuaji.

Mkulima mmoja aliyekatika sehemu ya shamba, yupo pamoja na bwana shamba, akiwa anashauriwa namna nzuri ya kuweza kutibu magonjwa yanayoathiri zao lake. Mkulima huyu anasikiliza kwa makini, huku akiweza kuchukulia hatua mambo anayofundishwa.

Ndani ya shamba kubwa la mipapai, mapapai yameota katika ukubwa mzuri. Chini ya ardhi kuna mapapai yaliyoiva na kuondoka, hivyo kuashiria msimu wa kuvuna umekaribia.

Mkulima mwenye jinsia ya kike yupo sehemu ya shamba akivuna viazi, viazi hivi vilivonyofolewa kutoka ardhini viko tayari kwa kwenda kusafishwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Hichi ni kilimo cha kisasa ambacho hutumia paa ili kuweza kuzuia mimea kuweza kupata mwanga wa jua moja kwa moja, kilimo hiki hutoa mazao mazuri yenye virutubisho vya kutosha.

Ndani ya eneo dogo la shamba, mipira membamba yenye rangi nyeusi imepitishwa chini ya ardhi, hii husaidia kupitisha maji kwenye mimea iliyopo shambani.

Sehemu ya nje ya shamba ambayo imevunwa zao la karoti, lililowekwa kwenye matenga ya plastiki. Wakulima wamepanga karoti hizi kwenye matenga yenye rangi ya bluu pamoja na rangi ya kijani.

Mara baada ya kuvuna zao la mihogo mkulima huchukua mifuko ya magunia na kuhifadhi mazao yake tayari na kwa kupeleka sokoni majani ya zao hili hutumika kama mboga ya majani inayoitwa kisamba.

Mkulima wa mboga mboga yuko katika eneo la shamba akijaribu kukagua mipira iliyopitishwa katikati ya udongo ili kujua kama inatoa maji ya kutosha na kuweza kumwagilia shamba lake.

Baada ya mavuno, wakulima hukaa sehemu ya kivuli na kuchambua mazao yao, ili kuweza kupanga bei. Mazao haya aina ya viazi vitamu, yamewekwa katika makapu yenye rangi ya bluu, pamoja na rangi ya kijani.

Eneo dogo la shamba lililootesha mboga mboga za majani ambazo zimepandwa katika mistari iliyonyooka, wakulima wameinama wakipalilia mboga hizi kabla ya kuvuna.

Hiki ni kitalu ambacho miche ya miti imepandwa kwenye mstari ulionyooka, pembezoni mwa kitalu hiki yamezunguka mabomba ya maji yenye rangi nyeusi, tayari kwa ajili ya kutumika kuweza kumwagilia mimea hiyo.

Shamba dogo la migomba limesheheni mikungu mbalimbali ya ndizi, ambayo ipo tayari kwa ajili ya kwenda kuvunwa. Ndizi hizi hupelekwa sokoni na kumuongezea mkulima kipato.

Ndani ya kitalu kidogo cha kukuzia mimea tofauti, mabomba yenye rangi nyeusi yamepitishwa kwenye udongo, ili kuweza kukuzia mimea kwa kuhifadhi unyevu.

Hichi ni kitalu kidogo kilichootesha mimea ambayo imeanza kuchomoza. Mimea hii imeelekea upande mmoja, ikiashiria kuwa eneo la kushoto lina mwanga mzuri wa jua.

Hivi ni vitalu vya miche mbalimbali iliyopandwa ndani ya eneo ikiwa imetumia mwanga bandia, vitalu hivi vilivyopandwa kwenye mistari iliyonyooka viko tayari kwa ajili ya kuamishwa katika eneo la shamba.

Bustani ndogo ya mboga za majani imepandwa katika mistari iliyonyooka, mboga hizi zimetenganishwa kwa mafungu hivyo kumpa mkulima nafasi ya kuweza kuzimwagilia bila shida yoyote.

Ndani ya shamba kubwa mkulima wa tikiti amechuchumaa akiwa ameshikilia kipande cha tunda hilo, tunda hili lina rangi nyekundu kwa ndani hivyo kuashiria kuwa limeiva vizuri na lipo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Mandhari ya nje yenye mwanga mkali wa jua, amesimama mkulima wa kabichi akiwa tayari amevuna mazao yake. Kabichi hizi ziko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kujipatia kipato.

Ndani ya chumba cha kuoteshea mimea yamepangwa makopo mbalimbali yenye rangi nyeusi pamoja na udongo uliochanganywa na mbolea, ndani ya makopo haya mimea midogo imeanza kuchipua, hii inaashiria kua yamepata mwanga, maji na rutuba ya kutosha.

Sehemu ndogo ya shamba iliyo panda mazao mbalimbali, aina ya mahindi pamoja na tikiti maji imemea vizuri. Mimea hii imestawi na ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Ndani ya bustani ndogo ya nyanya mkulima mmoja anaangalia nyanya zake na kuchuma zile zilizoiva. Tayari kwa kupelekwa sokoni na kwenda kujipatia kipato.

Bwanashamba akiwa na wakulima, ameanzisha vitalu tofauti; ambapo anapanda mbegu za mbogamboga. Vitalu hivi vimepangwa katika mistari, hivyo kuweza kufuatilia vizuri ukuaji wa mbegu hizo.

Vitalu hivi vimepandwa katika eneo la ndani, linalotumia mwanga bandia katika makopo madogo yenye rangi nyeusi. Hivi vitalu huhamishiwa katika sehemu ya shamba ili viweze kuoteshwa na kustawi vizuri.

Mbegu bora na za kisasa za zao la chakula aina ya mapapai zimepandwa katika sehemu ya shamba miti hii iliyokuwa vizuri na kusheheni mazao ya mapapai inaashiria kuwa ardhi hii ina virutubisho vya kutosha pamoja na mbolea.

Kipindi cha kuvuna humfurahisha mkulima kwa sababu anajua ni kipindi cha kuweza kupata pesa na kufurahia matunda yake, ndani ya shamba kubwa la mahindi wakulima kadhaa wanavuna na kukusanya mahindi tayari kwa kupeleka sokoni.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike wapo sehemu ya bustani ambayo imepandwa mboga za majani, bustani hii ina sehemu ndogo ila wamepanda mboga nyingi kwa kutumia magunia yaliyo tobolewa pembezoni.

Ndizi ni tunda ambalo huweza kutumika kama njia ya kupata virutubisho vya wanga au kama tunda. Zao hili huweza kuuzwa na mkulima kuweza kujipatia kipato.

Eneo dogo la bustani katika nyumba ya kuishi, imepandwa mimea aina ya migomba, migomba hii iliyo mirefu inasubiria muda mzuri ili iweze kuchipua mikungu ya ndizi.

Hii ni mashine inayotumika kukatia majani na kufanya nyasi ziwe katika urefu mmoja na hivyo kupendeza eneo mashine hii hutumia umeme au mafuta.

Hichi ni kilimo cha kisasa kinachotumia maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Kilimo hiki hupitisha mabomba ya maji na kufanya mimea iweze kukua, kwa kutumia mwanga bandia katika eneo la ndani.

Eneo la ndani ambalo hutumika kukuzia mimea lililozungukwa na mwanga bandia pamoja na mabomba mbalimbali, mimea hii hupata virutubisho pamoja na kuzuiwa na mwanga wa jua pamoja na baridi kali.

Hii ni mashine ndogo iliyofungwa magurudumu meusi, ambayo hutumika kukatia majani na kusawazisha. Mashine hii hutumia mafuta kwa kiasi kidogo sana.

Trekta ni mashine ambayo hutumika kwenye kulima pamoja na kuvuna. Trekta hii inalima eneo la shamba na kuliweka tayari kwa ajili ya kupanda mbegu.

Kilimo hiki cha kisasa kimefanyika katika eneo dogo, ambapo mimea imeoteshwa kwenye vitalu kabla ya kwenda kupandwa shambani. Mabomba meusi na meupe yamepitishwa katikati ili kusafirisha virutubisho pamoja na maji.

Hii ni mashine ndogo ya mkono ambayo husaidia kutifua udongo kabla ya kuweza kupanda mbegu. Mashine hii ambayo hutumia umeme au mafuta imepakwa rangi nyekundu pamoja na rangi nyeupe.

Ndani ya kitaru chenye mwanga hafifu, mimea mbalimbali iliyo upande wa kwenye vitaru imestawi vizuri, vitaru hivi vimeoteshwa kwenye maboksi ambayo hutumia maji yenye virutubisho bila kutumia udongo.

Sehemu nyingi wanaotumia kilimo cha kisasa hutumia mashine mbalimbali ili kuweza kulima na kupanda mbegu, mashine hii inayotumia mafuta inalima sehemu ya ardhi na hivyo kuweka sehemu hii kuwa tayari kwa ajili ya kurusha mbegu.

Eneo la shamba yenye mimea iliyostawi vizuri ikiwa na rangi ya kijani kibichi. Shamba hili linalimwa na kupaliliwa kwa kutumia mashine kubwa za kisasa.

Hiki ni kilimo cha viwandani, ambapo mkulima hukitumia ili kupata mazao mengi. Kilimo hiki aina ya haidroponi, husaidia kutengeneza mimea inayoweza kurutubisha miche mingi kwa wakati mmoja.

Kilimo hiki cha haidroponi hufanyika ndani ya eneo kwa kutumia mwanga bandia, na mabomba madogo yanayopitisha virutubisho vya maji katika mimea. Hii hufanya mazao yanayotoka kuwa yenye nguvu na virutubisho vingi.

Ndani ya shamba kubwa mashine ya kulimia aina ya trekta yenye magurudumu makubwa inapita katikati ya shamba, mashine hii husaidia kung’oa nyasi zote na kuacha shamba likiwa limelimwa vizuri.

Hii ni mashine inayotumika kutifua udongo kabla ya kupanda mbegu ardhini. Mashine hii yenye rangi nyekundu pamoja na magurudumu makubwa hutumia mafuta ili kuweze kufanyakazi.

Hichi ni kilimo cha kisasa cha viwandani aina ya haidroponi, ambapo mazao hukuzwa wa kutumia maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Nyanya hizi zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha viwandani ambacho kimelimwa kwenye sehemu kubwa, iliyofunikwa na paa mahususi linaloweza kuzuia mazao kutokana na vijidudu, baridi pamoja na joto la moja kwa moja kutoka kwenye nishati ya jua.

Kilimo cha ndani cha kutumia maji yenye virutubisho bila kutumia udongo kiitwacho haidroponi, kinaendelea katika sehemu ya kiwanda. Mazao haya hutolewa na kwenda kusindikwa tayari kwa kwenda kuuzwa katika soko la nje na soko la ndani.

Hizi ni mashine kubwa zinazotumika katika kilimo; mashine hizi hutumika kwenye kupanda, kulima, kupalilia pamoja na kuvuna.

Eneo dogo la bustani lenye mwanga bandia pamoja na mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopitishwa katikati kilimo hiki uotesha mimea mbalimbali bila kutumia udongo.

Eneo dogo la shamba ambalo mkulima anatifua udongo kwa kutumia mashine ndogo ya kulimia, mashine hii yenye rangi nyekundu hutumia mafuta pamoja na umeme ilikuweza kufanya kazi kwa urahisi.

Hivi ni vitalu vinavyolimwa katika eneo la ndani hivyo kumsaidia mkulima kuepusha mimea yake kuliwa na wadudu, kupata baridi na joto kali kutoka kwenye mwanga wa jua.

Haya ni mazao yaliyomea vizuri kwa sababu yamelimwa kwa kilimo cha kisasa cha kutumia maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Mazao haya yapo katika kipindi cha uvunaji na hivyo kuwa tayari kupelekwa sokoni.

Soko la kuuza mboga mboga za majani katika nchi za nje limekuwa kwa kasi kubwa, ndani ya kiwanda hiki mboga hizi za majani zimepandwa kwa kutumia mfumo wa haidroponi ambapo hutumia maji yenye virutubisho bila kutumia udongo.

Hiki ni kilimo cha haidroponi ambacho hutumia maji yenye virutubisho bila kutumia udongo, ndani ya chumba hiki chenye mwanga bandia mazao haya yameota kwa wingi, hivyo kuwezesha kiwanda hiki kuweza kupata mavuno ya kutosha.

Ndani ya eneo la shamba lililostawi vizuri, mashine kubwa ya kuvunia inapita ikiwa ina magurudumu makubwa pamoja na magurudumu madogo. Mashine hii inamsaidia mkulima katika suala zima la uvunaji.

Huu ni ufugaji wa samaki, ambapo mfugaji hufuga samaki kwa ajili ya urembo. Samaki huyu mwenye rangi za milia yenye kupendeza, huwekwa katika hifadhi na kuwa kivutio kwa watalii.

Mandhari nzuri ya nje na yenye kuvutia iliyozungukwa na mawe ya asili pamoja na mimea maji yamekusanyika kwa pamoja ikiashiria kuwa hii ni sehemu ya ufugaji wa samaki.

Eneo tambarare ambalo limechimbwa mabwawa mbalimbali na binadamu, ili yaweze kutumika katika ufugaji wa samaki. Samaki hawa hutumika kama chanzo cha protini pamoja na kutengenezea dawa mbalimbali; zinazotumika katika mwili wa binadamu.

Haya ni mabwawa yaliyochimbwa na kutengenezwa na binadamu kwa ajili ya ufugaji wa samaki, samaki hawa huwa tayari baada ya muda mfupi na hivyo hutumika kama sehemu ya kujiongezea kipato.

Ndani ya bwawa dogo la samaki lililotengenezwa na binadamu, ufugaji wa samaki umeweza kushamiri sana. Samaki hawa aina ya kambale wako tayari kwa ajili ya kuvuliwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Maji haya yamekusanywa katika sehemu moja na kutiwa vichanga vya samaki ili viweze kukua, ufugaji huu wa samaki huweza kufanywa katika sehemu ndogo au sehemu kubwa.

Hiki ni kilimo cha haidroponi, ambapo mabomba madogomadogo hupitishwa katikati ya maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Kilimo hiki hutumiwa kwenye mimea ambayo hutengenezea dawa za binadamu.

Huu ni ufugaji wa samaki ambao hutumika kama mapambo ndani ya nyumba, samaki hawa huuzwa kwa gharama kwasababu huwa kivutio kwa wageni mbalimbali.

Ndani ya chumba kidogo limewekwa kabati zuri lililotengenezwa kwa kioo, ambapo ndani yake yamewekwa mapambo kwa ajili ya kufugia samaki. Samaki hawa ni mahususi kwa ajili ya urembo na si kwa ajili ya chakula.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika eneo dogo la ndani. Ufugaji huu humsaidia mfugaji kuongeza kipato pamoja na kutoa ajira kwa watu mbalimbali.

Hii ni sehemu ndogo ya bwawa iliyotengenezwa na binadamu kwa ajili ya ufugaji wa samaki. Sehemu hii imewekwa virutubisho na dawa mbalimbali ili kuweza kufanya samaki waweze kukua haraka na kwenda kuuzwa sokoni.

Ndani ya shamba la mahindi yaliyokwisha komaa, mahindi yamepandwa katika mstari ulionyooka. Mahindi haya ambayo yapo tayari kuvuna, yameachwa ili yaweze kukauka ndipo yaweze kuchumwa na kupelekwa mashine.

Ndani ya duka la nafaka linalouza vitu mbalimbali yamepangwa magunia ya plastiki yaliyosheheni nafaka kama vile: ulezi, maharage ya soya, maharage ya njano, njugu mawe pamoja na uwele.

Duka kubwa linalouza nafaka limesheheni magunia yaliyopangwa nafaka hizo kama vile: choroko, maharage mekundu, maharage ya soya, maharage ya njano, mahindi lishe pamoja na njugu mawe.

Sehemu ya nje ya duka, ambapo nafaka kama vile: maharagwe mahindi, njugu mawe pamoja na karanga, zimehifadhiwa katika magunia. Nafaka hizi zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo kubwa lenye vitalu vingi vilivyooteshwa kwenye mifuko yenye rangi nyeusi. Vitalu hivi vimeoteshwa mbegu mbalimbali na hivyo kuwa tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa shambani.

Katika eneo dogo la hifadhi la wanyama pori, daraja dogo lililotengenezwa kwa mbao na miti limepitishwa katikati ya mto unaotembea. Hiki ni kivutio kuzuri kwa watalii wa ndani na watalii wa nje.

Ndani ya hifadhi ya wanyama, bwawa dogo lipo katikati ya msitu; likiwa na nyasi ndogondogo zilizoota juu yake. Bwawa hili hutumika na wanyama kwa ajili ya kuwapatia maji.

Daraja dogo lililopitwa chini ya mto ulio katikati ya shamba ambapo mto huu hutumika na mkulima kwenye kilimo cha umwagiliaji.

Mandhari nzuri ya nje yenye mwanga hafifu pamoja na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi mtalii aliyeingia ndani ya pango akiwa anapunga mkono kwa mtalii mwingine.

Bibi shamba akitoa elimu ya namna ya kutumia mbolea na kurutubisha mbogamboga kwa wakulima wadogowadogo, wakulima hawa wanaonyesha vitalu vyao jinsi vilivyostawi kwa kutumia elimu hiyo.

Hiki ni kichaka kidogo chenye uoto wa asili ambapo kimetawaliwa na majani madogo pamoja na miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na maua ya njano, miti hii huweza kutumika kama miti shamba na kuwa dawa katika mwili wa binadamu.

Ndani ya mbuga ndogo ya wanyama, mto unaotembea unapita kwa kasi kubwa, pembezoni mwa mto huu kuna uoto wa asili wenye miti mirefu pamoja na nyasi fupi.

Eneo kubwa la nje lenye mwanga wa kutosha pamoja na hewa nzuri, vitalu mbalimbali vya miche vimeoteshwa tayari kwa kuuzwa kwa mkulima. Vitalu hivi hupelekwa katika sehemu ya shamba na kuweza kuoteshwa.

Eneo dogo la shamba lililopandwa mimea mbalimbali iliyowekwa katika mistari iliyonyooka. Wakulima hawa wakiwa wanapalilia wameinama kwa juhudi, ili kuweza kupata mazao mazuri pale kipindi cha kuvuna kinapofika.

Ndani ya bustani ndogo, bibi shamba amesimama pamoja na wakulima akiwaelimisha mbolea nzuri pamoja na aina ya udongo inayofaa kwa miti hiyo.

Bibi shamba yupo sehemu ya bustani ndogo iliyopandwa miche kwa ajili ya kwenda kuuza, bibi shamba huyu anawafundisha wakulima jinsi ya kuweka mbolea na kupalilia katika mashamba yao.

Huu ni utalii wa ndani ambapo watalii kutoka nchi husika wanatembea katika barabara ndogo kwa kutumia miguu wakiangalia jinsi uoto wa asili ulivyoweza kumea.

Bwana shamba amesimama kwenye eneo la wazi ambapo miche mbalimbali ya mimea imepandwa tayari kwa kwenda kuuzwa. Miche hii ipo tayari kwa kwenda kupelekwa shambani na kupandwa.

Hiki ni kilimo cha haidroponi ambacho hutumia maji yenye virutubisho pasipo kutumia udongo, kilimo hiki hulimwa kwenye mabomba yaliyokatwa vizuri na kuchuja maji ili kuweza kufanya mimea kuweza kustawi vizuri.

Hiki ni kilimo cha haidroponi ambapo zao aina ya giligilani limepandwa kwenye mabomba meupe ili kuweza kuota na kustawi vizuri. Giligilani hizi hutumika kama kiungo kinacholeta ladha, na harufu nzuri kwenye chakula.

Katika beseni dogo, maji yenye rangi ya njano, yaliyo tiwa virutubisho yapo tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa kwenye beseni jeusi, ambalo lina mimea ambayo imeoteshwa.

Hiki ni kilimo cha hydroponiki, ambacho huotesha mimea kwa kutumia maji bila kutumia udongo. Kilimo hiki hutumika kwa ajili ya kuotesha mimea ambayo huweza kutumika kama dawa katika maisha ya binadamu.

Kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba ya maji ambayo hutumia virutubisho mbalimbali bila kutumia udongo. Kilimo hiki hupanda na kuoteshwa mimea mbalimbali ambayo huweza kutumika kutengenezea dawa ili kutibu magonjwa mbalimbali yanayomsumbua binadamu.

Hii ni aina ya ulimaji ambapo mkulima hutumia sehemu ndogo kuweza kufanya shughuli zake za kilimo, mkulima huyu ametumia mabomba meupe kuoteshea mboga za majani katika eneo dogo.

Hichi ni kilimo cha haidroponi ambapo mimea huoteshwa kwenye mabomba meupe yenye matobo juu yake, kwa kutumia maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Mboga hizi za majani zimeoteshwa kwenye sehemu ndogo, lakini zimetoa matokeo mazuri.

Hichi ni kilimo cha kisasa kinachotumia eneo dogo kupanga mazao kwa wingi eneo hili huwekwa mwanga wa bandia pamoja na kutumia maji yenye virutubisho kuweza kuoteshea mboga.

Hiki ni aina ya kilimo kiitwacho haidroponi ambapo mazao hupandwa kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo, mboga hizi za majani huleta vitamini mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Hivi ni vitalu vilivyopandwa kwenye mabomba meupe yaliyotobolewa matobo madogo ili kuweza kupitisha virutubisho vilivyo ndani ya maji. Kilimo hiki kwa jina la kisasa huitwa haidroponi.

Hichi ni kitalu kidogo kilichopandwa eneo la nje lililozungukwa na mwanga wa jua pamoja na hewa ya kutosha. Kitalu hiki kimepandwa kwenye bakuli kubwa lenye rangi nyeusi, pamoja na kupitishwa bomba linalomwaga virutubisho kwa njia ya maji.

Sehemu ya ndani ya kuoteshea mimea, imepangwa mabomba maalumu yenye rangi nyeupe na rangi ya kijivu. Mabomba haya yametobolewa pembezoni ili kuweza kuruhusu mimea kuchipua.

Ndani ya bustani kubwa ya kisasa, mkulima amevuna mbogamboga nyingi za majani na ziko tayari kwa ajili ya kupeleka shambani. Mkulima huyu amevalia barakoa mdomoni mwake, ili kuweza kujikinga na kemikali zinazotokana na kilimo.

Hii ni sehemu ndogo ya bustani, ambayo yamepandwa maua kwa ajili ya urembo. Maua haya yamepandwa katika eneo la nje, huku yakiwa yamewekwa udongo pamoja na mbolea.

Ndani ya eneo la kukuzia mimea ambalo limewekwa mahususi ili kuzuia vijidudu, joto pamoja na baridi kuathili mimea, mimea hii inayopandwa katika kilimo cha haidroponi imekua na kustawi vizuri.

Hichi ni kilimo cha haidroponi ambacho hutumia maji yenye virutubisho kuoteshea mimea mbalimbali. Kilimo hiki hakitumii udongo na hivyo kufanya mimea kuwa katika hali ya usafi.

Hichi ni kilimo cha kisasa aina ya haidroponi ambacho hutumia maji yenye virutubisho mbalimbali kuweza kukuzia mimea. Mimea hii aina mbogamboga imekuwa vizuri na ikiwa na rangi ya kupendeza.

Hiki ndio kilimo cha haidroponiki kinachotumia maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Virutubisho hivi hupitishwa kwenye mabomba madogo, hivyo kufanya mimea kuwa na virutubisho vya kutosha.

Mboga za majani hutumika na binadamu kwa ajili ya kuongeza virutubisho mbalimbali, pia hutumika kama chakula cha wanyama. Mboga hizi zimepandwa vizuri kwenye mabomba meupe bila kutumia udongo, ambapo huweza kusafirishwa ndani na nje ya nchi kwenye masoko makubwa.

Hii ni mizizi midogo iliyochomoza kutoka kwenye mboga za majani ambazo zimepandwa kwa kutumia mfumo mzuri na wa kisasa wa ukulima. mfumo huu aina ya haidroponi hutumia maji yenye virutubisho bila kutumia udongo.

Eneo dogo la nje limepandwa mimea kwa kuelekea juu kwenye bomba jeupe, hiki ni kilimo ambacho hutumia sehemu ndogo kupanda mimea mingi.

Hichi ni kilimo cha kisasa ambacho hutumia makopo na kulima mazao mengi kwenye sehemu ndogo, kilimo hiki humfaa mkulima ambaye hana sehemu kubwa ya kuweza kupanda mazao yake.

Hii ni aina ya kilimo cha kisasa ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba makubwa, na kupitishwa virutubisho pamoja na maji. Mboga hizi za majani zipo tayari kwa kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko ya nje, ili mkulima na kiwanda waweze kupata kipato.

Sehemu ya kiwanda, ambapo zao aina ya parachichi huchukuliwa na kuwekwa katika vifungashio vilivyo vizuri, tayari kwa kwenda kuuzwa katika masoko ya nje.

Hili ni eneo la kisasa la kuoteshea mimea ambayo huwa na virutubisho vingi. Eneo hili ambalo huzuia mwanga wa jua kuingia moja kwa moja hufanya mimea hii kutokuliwa na wadudu, kuwa na virutubisho vingi na kuzuiwa na magonjwa yatokanayo na baridi pamoja na joto.

Hili ni banda dogo ambapo ufugaji wa kuku wa nyama unaendelea, kwenye banda hili maranda ya mbao yametandazwa chini. Ili kuweza kuwapa kuku hawa joto na kutoweza kuambukizwa magonjwa hatari.

Sehemu ya shamba iliyopanda mazao kwa matutamatuta imeotesha mboga za majani ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa, mboga hizi zenye afya nzuri zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Hii ni aina ya ufugaji wa viwandani kwa wanyama wafugwao aina ya nguruwe, wanyama hawa hutoa nyama nzuri na kuweza kusafirishwa katika masoko ya nje.

Miche midogo iliyopandwa kwenye sehemu ya nje inaweza kung’olewa na kuwekwa kwenye makapu, yenye rangi nyekundu tayari kwa kwenda kupandwa katika eneo la shamba.

Binadamu huhitaji vitamini na virutubisho tofautitofauti ili kuweza kuwa na mwili wenye afya. Ndani ya sehemu kubwa ya kuoteshea mimea mkulima anapita katikati ili kuweze kumwaga dawa kwa ajili ya kuua vijidudu kwenye mboga hizi.

Ndani ya shamba iliyopandwa mimea kwenye mistari iliyonyooka, yamepitishwa mabomba ili kuweza kumwagilia maji. Zao hili aina ya kabichi humpatia mkulima kipato kwa sababu kutumia muda mchache katika shamba.

Nanasi ni tunda bora linaloweza kutoa vitamini c pamoja na nyuzinyuzi katika mwili wa binadamu. Ndani ya shamba kubwa tunda hili limeoteshwa na kustawi vizuri tayari kwa kuvunwa.

Huu ni ufugaji wa kisasa wa ng’ombe wakubwa wenye mabaka yenye rangi nyeupe pamoja na mabaka yenye rangi nyeusi. Ng’ombe hawa wamewekwa alama masikioni kumaanisha kuwa wamepewa chanjo ya kutibu magonjwa.

Eneo kubwa la shamba ambapo zao aina la makabichi limeoteshwa katika mpangilio mzuri, kabichi hizi zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa katika soko.

Mkulima wa kisasa wa zao la nyanya yuko katika bustani ambayo imezungushiwa miti pamoja na kamba za katani. Nyanya hizi huota kwa wingi bila kushikana na kuzaa matunda mengi.

Zao hili husitawi vizuri kwenye maeneo ya nyanda za juu na yenye baridi la kutosha, ndani ya shamba kubwa mikungu ya ndizi imesitawi vizuri na ipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Zao aina ya kitunguu limeanikwa katika sehemu nzuri, ili kuweza kukauka vizuri, kabla ya kuhifadhiwa kwenye magunia, hivyo kufanya zao hili kuweza kukaa kwa muda mrefu bila kuharibika.

Huu ni ufugaji wa kisasa ambapo kuku wenye idadi kubwa wamewekwa ndani ya chumba kimoja na wakizungukwa na mwanga bandia, kuku hawa wanalishwa na kunyweshwa kwa mabomba mahususi ambapo baadaye huweza kutolewa na kwenda kuuzwa.

Zao la chakula aina ya vitunguu limeanikwa katika sehemu ya wazi, vitunguu hivi vilivyokauka vizuri vipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na mkulima kuweza kujipatia kipato.

Eneo kubwa la shamba limeoteshwa zao aina ya kabichi ambapo hutumika kama zao la chakula. Kabichi hizi zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Hiki ni kilimo cha kisasa aina ya haidroponi ambacho mazao aina ya stroberi yamepandwa katika mstari ulionyooka katika mabomba meupe yanayotumia maji yenye virutubisho bila kutumia udongo.

Eneo kubwa la nje lililotengenezwa na sehemu ya kuoteshea mimea; majani madogo yenye rangi ya kijani kibichi yameota. Eneo hili la kuweka vitalu husaidia mimea kutengwa na wadudu, baridi pamoja na joto.

Hiki ni kilimo cha biashara ambapo ndani ya eneo kubwa la shamba hutumia mashine ya kulimia aina ya trekta kuweza kulima, kupanda mbegu pamoja na kupalilia.

Ndani ya banda dogo lenye mwanga bandia vifaranga vyenye rangi ya maziwa na rangi nyeusi vimezunguka, huku vikiweza kunywa maji na chakula kutoka kwenye madumu madogo.

Huu ni ufugaji wa kisasa, unaotumika na viwanda mbalimbali; ambapo banda hili kubwa la kuku limezungukwa kwa mwanga bandia, ili kuongeza joto na kufanya kuku waweze kukua kwa haraka.

Ndani ya banda kubwa lenye mwanga bandia, kuku wengi wa kisasa wanafugwa kwa kutumia mfumo wa kisasa. Ufugaji huu huleta manufaa makubwa kwa mfugaji kwa sababu inachukua muda mfupi sana.

Eneo kubwa tambarare la shamba lililopandwa mimea aina ya mahindi kwenye mistari iliyonyooka. Mahindi haya yapo kipindi cha mwanzoni na hivyo kumuwezesha mkulima kuweza kupalilia kwa urahisi.

Ndani ya kiwanda kinachojishughulisha na usindikaji wa chakula, nyanya zimewekwa katika mstari ulionyooka. Nyanya hizi zipo tayari kwa ajili ya kusindikwa na kwenda kuuzwa katika soko la nje.

Kahawa ni zao la biashara ambalo huweza kuuzwa ndani na nje ya nchi. Kahawa hizi zimekomaa vizuri na hivyo zipo tayari kwa ajili ya kwenda kutengenezwa na kwenda kusindikwa.

Ndani ya eneo kubwa la tambarare, kilimo cha mananasi yaliyo bora kimepandwa na kuota vizuri. Mananasi haya yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ndani ya chumba cha kukuzia mimea, vitalu vya mboga za majani vimepangwa kwenye mstari ulionyooka. Eneo hili husaidia mimea ikuayo iwe na virutubisho vya kutosha.

Mashine kubwa ya kupalilia mimea inapita katika eneo la shamba lililopangwa kwa mistari iliyonyooka mashine hii huondoa magugu na nyasi zote ambazo zinasonga mimea isiweze kustawi vizuri.

Eneo maalumu kwa ajili ya kuoteshea mimea, limewekwa paa zuri ili kuzuia miti hii kuweza kupata mwanga wa jua moja kwa moja pamoja na baridi. Mimea aina ya nyanya imeoteshwa kwenye mstari ulionyooka, tayari kwa kupata virutubisho vinavyostahili.

Kilimo cha kisasa cha viwandani kinafanyika ndani ya eneo dogo na kutoa mazao mengi. Eneo hili limefunikwa na paa mahususi ambalo hutunza virutubisho na kufanya mazao yatoke yakiwa bora zaidi.

Ili kuweza kupata mavuno yaliyo mengi humlazimu mkulima kupalilia nyakati za katikati, ndani ya shamba kubwa wakulima hawa wanapalilia na kutoa majani yasiyohitajika. Ili kuweza kufanya miti ikue kwa haraka.

Hiki ni kilimo cha viwandani ambapo hutumia mwanga bandia kuweza kuoteshea mazao mbalimbali zao hili aina ya uyoga lipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kupelekwa kwenye masoko makubwa ili kiwanda hiki kuweza kujipatia kipato

Zao la chakula aina ya kabichi ikiangaliwa vizuri huweza kustawi nakuleta kipato kikubwa, ndani ya shamba kubwa kabichi nzuri zimestawi na zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Huu ni ufugaji wa kuku chotara, ambapo kuku hao wamewekwa sehemu ya shamba, huku wakizungukwa na madumu ya maji yaliyotiwa dawa pamoja na chakula.

Eneo kubwa la shamba ambapo uvunaji unaendelea kwa kutumia mashine ya kisasa. shamba hili litavunwa kwa haraka kwa sababu mashine hii ya kuvunia kuchukua muda mfupi na kukusanya mazao mengi.

Hiki ni chumba chenye ubaridi mkali ambacho huifadhia maua ya uwaridi kabla ya kupelekwa sokoni, maua haya yanapotoka kuvunwa shambani huwekwa kwenye chumba hiki ili kutoweza kuharibika.

Huu ni ufugaji wa kisasa wa wanyama wafugwao aina ya ng'ombe. Ng'ombe hawa hufugwa mahususi kwa ajili ya kuzalisha maziwa ya biashara.

Vitalu vimepandwa katika eneo la ndani, ambalo limetengwa mahususi kwa ajili ya kuoteshea miche ya mimea. Mnunuzi akiwa anapita katikati ya vitalu hivi, akichagua aina ya miche anayohitaji.

Ndani ya shamba kubwa ya zao la chakula aina ya nyanya mkulima anapita katikati akiwa ana palilia mazao yake, nyanya hizi zimefungwa kamba ili kuweza kufanya ziweze kuota kuelekea juu.

Ndani ya kiwanda kikubwa kinachotengeneza maua mazuri ya kushikilia, wamesimama wafanyakazi waliovalia mavazi yenye mikono mirefu, vitambaa kichwani pamoja na galvu mikononi mwao. Maua haya hupuliziwa maji yenye virutubisho na kufanya yakae kwa muda mrefu bila kuharibika.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya kahawa, ndani ya shamba hili kahawa zimeota na kustawi kwa kiasi kikubwa na hivyo kumfanya mkulima kupata faida kubwa, pindi atakapovuna na kupeleka sokoni.

Hichi ni kilimo cha viwandani ambapo zao aina la uyoga limepandwa kwa wingi. Uyoga huu upo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuuzwa kwenye soko la ndani pamoja na soko la nje.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha zao la chakula aina ya nyanya. Nyanya hizi zimepandwa na kushikiliwa na miti tofautitofauti bila kushika ardhi, hivyo kuleta mazao mazuri yenye virutubisho vikubwa pamoja na ukubwa mzuri unaoweza kufaa katika soko la nje.

Hii ni sehemu kubwa ya shamba iliyopangwa matuta makubwa makubwa na kupitishwa mabomba ya maji yenye rangi nyeupe na nyeusi. Mimea imeoteshwa kwenye shamba hili, ambapo ina maji ya kutosha.

Mabomba yenye rangi nyeupe na nyeusi yamepitishwa katikati ya shamba, ili kuweza kuweka unyevunyevu na kupitisha maji na kuruhusu mimea kuweza kuchepua kwa haraka.

Mkulima mdogo yupo katika sehemu ya bustani, akiwa anamwagilia kwa kutumia mpira wa maji vitalu vya miche. Vitalu hivi vipo tayari kwa ajili ya kwenda kuhamishiwa shambani.

Mkulima mmoja wa mazao yupo katika shamba akitumia mpira wa plastiki kumwagilia mimea yake. Mkulima huyu amevalia fulana pamoja na suruali.

Ndani ya eneo kubwa la shamba, lililofungwa mipira ya kumwagilia, mazao yameota kwa kiasi kikubwa. Mipira hii humsaidia mkulima kwenye suala la umwagiliaji bila kutumia mikono.

Hili ni shamba lililoandaliwa tayari kwa ajili ya kuotesha mimea mbalimbali. Shamba hili limepitishwa mabomba ya maji ambayo yanatoka maji katikati ili kuweza kutia unyevu sehemu ya ardhi.

Ndani ya eneo la shamba mazao mbalimbali yamepangwa katika mpangilio usiokaa vizuri, shamba hili halijapangiliwa vizuri na hivyo kumfanya mkulima kupata shida kidogo wakati wa upaliliaji.

Ndani ya shamba kubwa lililopandwa zao la chakula aina ya mahindi, zao hili limestawi vizuri na kuleta majani yenye rangi ya kijani kibichi, mazao haya bado hayajawa tayari kwa ajili ya kuvuna.

Shamba dogo lenye vitalu vilivyopitishwa maji katikati ya mstari, vitalu hivi ni mahususi kwa kuzalisha mimea inayohitaji maji ya kutosha na udongo uliokolea maji.

Ndani ya eneo la shamba mabomba mbalimbali yamepitishwa katika eneo la chini ili kuweza kusambaza unyevuunyevu na maji ya kutosha pindi ambapo mbegu hupandwa, hii husaidia mkulima kutopoteza muda mrefu kukaa shambani na kumwagilia kwa mkono.

Eneo la shamba lenye vitalu vya mboga za majani, mipira midogo myeusi ya kupitisha maji imepitishwa katikati ya barabara ambayo imetenganisha kitalu kimoja na kitalu kingine.

Ili mmea huweze kukua vizuri inahitaji hali ya hewa nzuri, maji, jua, pamoja na udongo wenye rutuba. Ndani ya sehemu ya shamba mimea hii ina udongo mzuri na hivyo imepitishwa mabomba yenye rangi nyeusi ili kuweza kumwagilia maji na kuupa udongo unyevuunyevu.

Ndani ya shamba lililopandwa kwa ustadi mkubwa yameoteshwa mazao ya biashara aina ya pilipili hoho, pilipili hoho hizi zimeoteshwa zikiwa na rangi ya njano pamoja na rangi nyekundu.

Ndani ya eneo la shamba mtaro mrefu umechimbwa kuelekea chini. Ndani ya mtaro huu limewekwa bomba jeupe refu ili kuweza kupitisha maji kwa chini na hivyo kuacha udongo ukiwa na unyevuunyevu muda wote.

Nyakati za jioni jua likiwa linazama, kwenye eneo tambarare lililozungukwa na miinuko pamoja na milima. Uoto wa asili umeshamiri ukiwa na rangi ya kijani kibichi.

Hii ni sehemu tambarare ambayo ilikuwa sehemu ya maji kabla ya jua kuwa kali na kukausha. Hii inaashiria kuwa hali ya hewa ya sasa ni ya joto kali, hivyo kufanya maji kukauka na ardhi kuonekana.

Mandhari nzuri na yenye kupendeza yenye miinuko mikubwa iliyotengenezwa vizuri na upepo mkali, mtalii wa jinsia ya kike anapita katika mandhari hii akiwa anafurahia mazingira.

Sehemu ya nje yenye mwanga hafifu wa jua ikiashiria kuwa ni muda wa jioni, uoto wa asili umetanda huku ikizungukwa na mifereji mbalimbali ya maji.

Sehemu kubwa ya hifadhi ambapo imezungukwa na miti ya asili yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na nyasi fupi. Mnyama aina ya twiga amesimama akiwa kivutio cha watalii.

Mandhari nzuri ya nje lenye eneo tambarare lililozungukwa na nyasi zilizokauka pamoja na miti ya asili yenye rangi ya kijani, eneo hili ni zuri kwa ajili ya utalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia, yenye uoto wa asili na mwanga asili wa jua. Mandhari hii huweza kuwavutia wanyama wasiofungwa, kuweza kuishi bila shida yoyote.

Eneo tambarare lenye uoto wa asili pamoja na miti mirefu, limezungukwa na mlima mkubwa wa kilimanjaro, ambapo kileleni limetawaliwa na theluji yenye rangi nyeupe.

Kwenye eneo kubwa nyasi zilizo nyauka pamoja na miti iliyotawanyika imeota sehemu mbalimbali, eneo hili linajua kali pamoja na vyanzo vya maji vilivyo kauka ikiashiria kuwa ni sehemu ya jangwa.

Eneo tambarare lenye uoto wa asili wa nyasi fupi, pamoja na miti iliyotawanyika. Eneo hili lina hali ya hewa aina ya kisavana.

Mandhari ya nje iliyozungukwa na milima, miinuko pamoja na mabonde, barabara iliyochongwa imepita katikati yake. Hii inaashiria kuwa, hili ni eneo la mbuga, ambalo huruhusu magari ya watalii kuweza kupita katikati.

Eneo tambarare lenye uoto wa asili pamoja na udongo mwekundu, mto mdogo wenye maji machafu umekatisha katikati. Mto huu huweza kutumika na wanyama kwa ajili ya maji, kama vile ng'ombe na mbuzi.

Mandhari nzuri ya nje yenye jua kali pamoja na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, pia uoto ulionyauka ambapo ni sehemu nzuri kwa watalii kuweza kujionea.

Eneo kubwa sana lenye milima , mabonde pamoja na uoto wa asili eneo hili lina rangi ya kijani kibichi ikimaanisha kuwa lina rutuba ya kutosha.

Eneo kubwa tambarare, lenye miti michache pamoja na nyasi fupi. Wanyama wa porini aina ya tembo, wamezunguka eneo hili, ikiashiria kuwa ni sehemu ya hifadhi.

Mto mkubwa uliozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi. Mandhari hii yenye mwanga wa kutosha jua huweza kutumika na wanyama kunywea maji pamoja na kuoga.

Hili ni eneo kubwa tambarare lililozungukwa na michanga pamoja na uoto wa asili ulio nyauka. Eneo hili limezungukwa na miinuko pamoja na milima mikali; hivyo kuwa kivutio kwa watalii.

Mandhari nzuri na ya kupendeza, iliyozungukwa na jua kali pamoja na hewa nzuri. Katikati ya mandhari hii, imepitishwa barabara nzuri ikiashiria kuwa, hii ni sehemu ambayo utalii unaendelea.

Mandhari ya nje yenye mwanga hafifu wa jua uoto wa asili pamoja na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi imetanda, anga likiwa na wingu zito ikiashiria mvua kubwa.

Mto mdogo ulio na maji machache umepita katikati ya eneo kubwa la tambarare. Eneo hili lenye mimea ambayo imekauka inaashiria kuwa ni ukanda wa kisavana.

Mandhari nzuri na ya kupendeza ambayo ipo katika eneo tambarare iliyozungukwa na miti mikubwa pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi pamoja na nyasi zilizonyauka. Eneo hili pia lina mazingira ya watu ikimaanisha ni kijiji kilicho ndani ya hifadhi.

Eneo kubwa la tambarare lililozungukwa na majani, pamoja na miti miwili mirefu, majani haya yana rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa sehemu hii ina rutuba ya kutosha.

Mto mkubwa wa asili unaopita katikati ya hifadhi ya wanyama umeweka viumbe mbalimbali kama vile viboko pamoja na samaki. Pembezoni mwa mto huu kuna uoto wa asili kama vile miti mirefu, pamoja na nyasi.

Ndani ya hifadhi ya wanyama kuna majani madogo yaliyonyauka pamoja na uoto wa asili walio na rangi ya kijani, mnyama huyu jamii ya simba ameketi akisubiria kitoweo ili aweze kula.

Hii ni sehemu ya hifadhi ambayo imezungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, eneo hili pia limezungukwa na mawe ambayo ni kivutio kizuri kwa watalii.

Mandhari kubwa ya hifadhi ya wanyama iliyozungukwa na mto, ambapo wanyama pamoja na ndege pori wamezunguka. Wanyama hawa aina ya pundamilia wana mistari meupe pamoja na meusi, inayofanya kuwa kivutio kikubwa.

Eneo kubwa la asili lenye milima, mabonde pamoja na miinuko. Eneo hili lina miti pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, mtalii anayetumia pikipiki ameweka chomba chake pembeni kwa ajili ya kufurahia mazingira haya.

Mto mkubwa wenye kina kirefu unapita kandokando na kuweza kuruhusu wanyama aina ya kiboko pamoja na samaki kuweza kupata hifadhi.

Mandhari nzuri ya asili yenye miinuko, vichaka na mabonde. Eneo hili lililo na baridi kali limezungukwa na theluji ambayo huwa kivutio kwa watalii.

Sehemu ya nchi iliyokutanisha maji pamoja na nchi kavu imeleta mandhari nzuri na ya kupendeza. Katikati ya sehemu ya nchi kavu, barabara nzuri aina ya lami imeweza kukatiza, ikiashiria kuwa ni njia ya kupita watalii.

Ndani ya bwawa kubwa lililotengenezwa na binadamu wamewekwa samaki kwajili ya ufugaji, samaki hawa uweza kutumika kama chanzo mapato au cha chakula cha binadamu.

Katikati ya msitu mkubwa wenye nyasi fupi na ndefu pamoja na miti iliyostawi vizuri, barabara iliyochongwa imepita katikati. Hii inaashiria kuwa ni njia ya kupitisha magari ambayo watalii hutumia kuingia nayo mbugani.

Mandhari nzuri na ya kupendeza, iliyokuwa na sehemu kavu pamoja na eneo lenye maji. Maji haya, samaki aina mbalimbali pamoja na wanyama huweza kuishi.

Mandhari nzuri yenye miinuko milima pamoja na mabonde ambapo uoto wa asili pamoja na nyasi ndogo zimeweza kuota eneo hili hutumika kama kivutio kwa watalii wa ndani na nje ya nchi.

Mandhari nzuri ya nje yenye mwanga wa jua pamoja na hewa ya kutosha, uoto wa asili aina ya miti umestawi vizuri, huku mawe makubwa yaliyopandiana yanaonyesha kuwa sehemu hii ni sehemu ya utalii.

Mandhari nzuri ya nje yenye mwanga wa jua wa kutosha imezungukwa na uoto wa asili. Mto mdogo umepita katikati ya uoto huo ukiwa na wanyama aina ya viboko.

Sehemu kubwa ya nje yenye uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, umezungukwa na mabonde pamoja na milima, ambapo njia mbalimbali za binadamu zimepita katikati.

Ndani ya mbuga ya wanyama iliyo na eneo tambarare pamoja na miinuko kwa mbali, wanyama wa pori aina ya pundamilia na swala wanapita katika eneo ili kujitafutia chakula.

Mandhari nzuri ya nje iliyozungukwa na nyasi ndefu pamoja na uoto wa asili ambao umeota miti mirefu, pembezoni kuna mlima mrefu uliozungukwa na theluji kwenye kilele chake.

Eneo kubwa lenye mlima uliotenganishwa na bonde, umeota uoto wa asili aina ya nyasi, miti midogo na vichaka. Eneo hili lenye uoto wa asili linaweza kutumika kwa ajili ya kilimo ya mazao kama chai pamoja na tumbaku.

Ndani ya hifadhi kubwa ya wanyama bwawa kubwa lipo katikati ya mboga, bwawa hili lenye maji safi hutumika na wanyama kwaajili ya kunywa na kuweza kuogelea.

Eneo kubwa la nje lenye mandhari nzuri pamoja na wingu lenye rangi nyeupe, pamoja na rangi ya bluu bahari. Eneo hili limezungukwa na nyasi fupi pamoja na miti mirefu iliyotoa matunda.

Sehemu ya ardhi yenye miinuko, milima na mabonde; uoto wa asili umeshamiri. Eneo hili lina rangi ya kijani kibichi, hivyo kuwa na ishara kwamba ni sehemu ya wanyamapori.

Mnyama afugwaye aina ya mbuzi yupo ndani ya zizi, akiwa anakula majani. Mnyama huyu amekaa ndani ya nyumba yake ambayo imejengwa kwa mbao zilizoachwa uwazi ili kupitisha hewa.

Mfugaji mmoja anawapa chakula mifugo yake aina ya mbuzi pamoja na nguruwe, mfugaji huyu anaweka chakula cha juu hivyo kuweza kuwafanya wanyama hawa kuweza kunyanyuka na kuongezeka kwa kimo.

Ndani ya sehemu ya zizi, lililojengwa kwa kutumia mbao, wanyama wafugwao aina ya mbuzi wamesimama wakiweza kujipatia chakula.

Huyu ni mfugaji mdogo wa kuku wa kienyeji katika eneo la nyumba, daktari wa mifugo anamsaidia mfugaji huyu kutoa chanjo kwa kuku hawa na hivyo kuwaepushia magonjwa kama vile mdondo na kuharisha.

Ndani ya banda la kuku wafugwao wenye rangi ya kahawia na nyeupe ;wamewekwa kuku ambao hufugwa kwa ajili ya kutoa mayai na kwenda kuuzwa.

Mfugaji mdogo wa ndege aina ya bata, yupo katika eneo la nje akiwa amezungukwa na mifugo hiyo akiwa anawapa chakula. Bata hawa wenye rangi nyeupe na nyeusi wana afya nzuri na hivyo kuwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa ajili ya kitoweo.

Ndege afugwaye aina ya kanga ametotoa vifaranga vingi vyenye rangi nyeusi pamoja na rangi ya maziwa, ndege huyu hutoa kitoweo kizuri chenye ladha tamu.

Bata ni aina ya ndege wafugwao ambao hutoa kitoweo kizuri kwa binadamu. Bata hao wa kienyeji huachiliwa katika katika eneo la nje na kuweza kujitafutia chakula wenyewe.

Hawa ni ndege wafugwao aina ya kanga ambao wana rangi nyeusi pamoja na madoadoa meupe, ndege hawa hutaga mayai ambayo hutumika kama chakula katika mwili wa binadamu.

Eneo lanje la nyumba ambapo bata wadogo wenye rangi nyeusi na rangi nyeupe wanatembea wakiota jua. Bata hawa hutumika kama kitoweo pia huweza kuuzwa na kujipatia kipato.

Ndani ya banda kubwa la ufugaji wa kuku wamesimama wafugaji wawili waliovalia makoti meupe pamoja na suruali nyeusi. Banda hili limetengenezwa kwa ustadi mkubwa likiwaacha kuku kuweza kula chakula vizuri na kupata maji.

Ndani ya kikapu kidogo kilichotengenezwa kwa plastiki nyeupe, wamewekwa vifaranga vya kuku; vyenye rangi ya maziwa pamoja na rangi nyeusi. Vifaranga hawa wako tayari kwa ajili ya kuhamishiwa bandani na kuweza kufugwa.

Huu ni ufugaji bora wa kuku kwa ajili ya nyama pamoja na mayai. Kuku hawa wamewekwa kwenye vibanda vilivyotengenezwa na waya ili kuwezesha kuku hao kutoweza kula mayai yao na mayai kutumika kama sehemu ya kuongezea kipato.

Hichi ni kifungashio kidogo kilichopakwa rangi ya kijani pamoja na rangi ya njano na kuwekwa mbegu za maboga ndani yake. Maboga hutumika kama tunda lenye virutubisho vizuri kwenye mwili wa binadamu.

Sehemu ya ndani, vitalu vichache vilivyo kwenye makopo ya plastiki, vimeoteshwa mimea ambayo huenda kupandwa baadaye kwenye shamba kubwa. Mimea hii imewekwa mbolea pamoja na maji ya kutosha.

Hivi ni vitaru vya mboga ya majani ambavyo vimepangwa kwenye msitari ulionyooka katika sehemu ya shamba, vitaru hivi vimepitisha mipira mieusi inayosaidia kupitisha maji na hivyo kutompa mkulima shida ya kumwagilia.

Ndani ya nyumba kubwa, ya kuoteshea mimea, mimea mbalimbali imepandwa ili kuzuiwa na baridi kali joto pamoja na wadudu, mimea hii hukua kwa haraka na kuwa na virutubisho vizuri.

Hii ni pakiti ya mbegu ambayo imewekwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa kwa mkulima mbegu hizi zimehifadhiwa vizuri hivyo kumletea matokeo mazuri mkulima pindi anapoenda kuzipanda.

Eneo dogo la shamba, lililopandwa miche kwenye mistari iliyonyooka. Shamba hili limepitishwa mabomba madogo yenye rangi nyeusi, ambayo hutoa maji na unyevunyevu katikati ya shamba.

Ndani ya mfuko mdogo uliotengenezwa kwa plastiki zimehifadhiwa mbegu za nyanya ambazo zipo tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa. Mbegu hizi huuzwa katika maduka ya mbegu na maduka ya mifugo.

Ndani ya bustani ya mbogamboga mabomba madogo meusi yamepitishwa kwenye udongo pamoja na mimea iliyoanza kuchipua; hii inaashiria kuwa udongo huu una rutuba ya kutosha.

Eneo dogo la kitalu lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi, ambayo imeanza kuchomoza kutoka kwenye ardhi. Mimea hii huamishwa na kupelekwa sehemu ya shamba tayari kwa kuoteshwa.

Eneo la nje lenye mwanga mzuri wa jua pamoja na mimea, wakulima watatu wa jinsia ya kiume wametandika magunia kwenye vichanja huku wakiwa wanakausha mbegu zao kwa ajili ya kwenda kuuza na kupandwa.

Eneo la shamba lililopitishwa mabomba makubwa yenye rangi nyeusi yanayo akisi mwanga. Mazao mbalimbali yamepandwa katikati na kuweza kupata unyevunyevu kutoka kwenye mabomba hayo.

Baada ya kuandaa shamba kwa kutumia mashine za kulimia mkulima hupitisha mabomba madogomadogo katika eneo la ardhi ili kuweza kuipa ardhi unyevu. Hii hufanya zoezi la kupanda mbegu kuwa rahisi sana.

Hii ni miche ya mimea ambayo imepandwa kwenye udongo wenye rutuba ya kutosha pamoja na mbolea. Miche hii hupelekwa baadaye katika shamba kubwa na kuoteshwa.

Shamba kubwa la mahindi yaliyopandwa katika mstari ulionyooka. Mahindi hayo yamestawi vizuri, ikiashiria kuwa udongo unarutuba ya kutosha pamoja na mbolea .

Vifungashio vidogo vilivyotengenezwa kwa plastiki vimetundikwa ndani ya duka vikiwa vimechorwa picha ya mmea wa alizeti, mmea huu una maua mazuri yenye rangi ya manjano.

Ndani ya sehemu ya duka linalouza nafaka, limepangwa vifungashio aina ya magunia, ambavyo vimebeba nafaka aina ya maharage, ulezi, njugu mawe pamoja na mahindi.

Hii ni pakiti ndogo yenye rangi ya kijani pamoja na rangi ya manjano ambayo imehifadhi mbegu za zao la mchicha. Mchicha ni mboga ya majani ambayo ina vitamini nyingi na humsaidia binadamu kuweza kuona vizuri.

Pakiti ndogo iliyotengenezwa kwa plastiki imewekwa mbegu chotara ya zao la kabichi. Mbegu hii huweza kutumika katika kupanda bustani pamoja na mshamba makubwa.

Hizi ni pakiti mbalimbali ambazo zimehifadhi mbegu za mimea, mimea hii ni pamoja na pilipili za kuwasha, bamia pamoja na nyanya chungu.

Sehemu ya shamba iliyopanda zao la chakula aina ya mahindi imepitishwa mabomba madogo yenye rangi nyeusi katika ardhi, mabomba haya hutumika kufanya umwagiliaji katika mimea hii.

Haya ni maonyesho ya kibiashara ambaye mkulima huyu ameleta mbegu zake mbalimbali ili yaweze kuonyesha kwa wakulima wengine na kuweza kuwauzia mbegu hizi huweza kupandwa kwa ajili ya biashara au kwa matumizi ya chakula cha nyumbani

Ndani ya duka dogo la dawa za mifugo pamoja na mbegu za mimea, vimewekwa vifungashio mbalimbali vilivochorwa picha za mbogamboga pamoja na mazao ya chakula. Mboga hizo ni pamoja na kabichi pamoja na bamia.

Kifungashio chenye rangi ya manjano na rangi ya kijani, kimechorwa picha ya mboga za majani. Kifungashio hiki kimehifadhi mbegu ya mboga hizi za majani tayari kwa kwenda kuuzwa.

Hiki ni kifungashio kidogo kilichobeba mbegu aina ya majani ya vitunguu virefu, huku kikiwa na ujazo wa gramu ishirini na tano.

Vitalu vilivyopandwa katika makopo mahususi vimewekwa katika eneo la ndani ambapo vimeoteshwa kwa kutumia mwanga bandia na mashine nzuri za umwagiliaji. Eneo hili ni kubwa ikiashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwandani.

Ndani ya duka dogo la pembejeo za kilimo ambapo huuza mbegu mbalimbali za kuoteshea shambani yamepangwa magunia yaliyojazwa mbegu hizo tayari kwa kuuzwa kwa wateja.

Ndani ya bustani ndogo ya mbogamboga, mabomba madogo meusi yamepitishwa ili kuweza kusambaza maji ndani ya bustani hiyo. Hii husaidia mimea kupata unyevuunyevu kila muda.

Hivi ni vitalu vilivyooteshewa katika eneo maalumu; lililofunikwa na paa mahususi kwa ajili ya kukinga mimea hii na baridi kali, wadudu na mwanga wa jua.

Vitalu vya miche vimepandwa katika shamba dogo lililotifuliwa udongo aina ya mchanga, pembezoni mwa vitalu hivi yamepitishwa mabomba makubwa meusi yanayosaidia kusafirisha maji tayari kwa kumwagilia shamba.

Mbegu hizi chotara za kabichi zimehifadhiwa katika pakiti ndogo nyeupe tayari kwa kwenda kuuzwa sokoni. Mtumiaji huweza kupanda kwenye bustani ndogo nyumbani au kwenye shamba kubwa.

Eneo la kuoteshea limepandwa miche ambayo imestawi vizuri. Miche hii imepandwa kwenye makopo maalumu; ambayo yamewekwa sehemu ya nje, tayari kwa ajili ya kuhamishwa na kupelekwa shambani.

Ndani ya sehemu ya soko ambayo inauza nafaka mbalimbali kama vile aina za maharage, ikiwemo maharage kombati na maharage ya soya. Eneo hili huuza na nafaka nyingine kama vile mchele na mahindi.

Hivi ni vitalu vilivyopandwa katika eneo la ndani, vikiwa vimenyunyiziwa maji yenye virutubisho. Vitalu hivi vilivyopandwa ndani ya mwanga bandia vipo tayari kwa ajili ya kuhamishiwa kwenye shamba.

Ndani ya mfuko mdogo uliotengenezwa kwa plastiki, zimehifadhiwa mbegu za mboga ya majani. Mbegu hizi zipo tayari kwa kupelekwa shambani na kuoteshwa.

Pakiti ndogo iliyotengenezwa kwa plastiki imechorwa picha ya nyanya yenye rangi nyekundu, pakiti hii Ina mbegu bora za kuzalisha zao la nyanya.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo vifungashio vyenye rangi ya kahawia vimewekwa mbegu mbalimbali za maharage, pamoja na mbegu za mahindi.

Wanyama wawili wafugwao aina ya mbwa wameketi katika eneo la nje ya kibanda chao. Wanyama hawa huwa rafiki kwa binadamu kama hana madhara yoyote, na pia hutumika kama ulinzi nyakati za usiku.

Ndani ya mazingira ya binadamu, hujengwa mabanda madogo kwa kutumia mbao, pamoja na mabati. Ikiwa ni sehemu ya kuhifadhia wanyama wafugwao kama vile mbwa au paka.

Ndani ya hifadhi ndogo ya wanyama, vibanda vilivyotengenezwa kwa chuma na kufungwa kwa makufuli, vimetengenezwa mahususi kwa ajili ya kuweka wanyama hawa. Hiki ni kivutio kizuri ambacho huleta kipato katika taifa.

Wanyama wafugwao aina ya mbwa, wapo katika eneo la wazi, huku daktari wa mifugo akijaribu kuangalia. Daktari huyu huwapa chanjo mara kwa mara, ili kuepuka magonjwa mbalimbali.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, kimetengenezwa kwa ajili ya hifadhi ya wanyama wafugwao. Wanyama hawa huweza kuwa paka au mbwa.

Mabanda madogo ya kufugia wanyama aina ya paka au mbwa; yaliyotengenezwa kwa mbao, yamewekwa katika sehemu moja. Hii inaashiria kuwa sehemu hii ni sehemu ya kukuzia wanyama kabla ya kwenda kuuzwa kwa wahitaji.

Wanyama wafugwao kama vile paka na mbwa, hutengewa sehemu yao ya kuweza kuishi ndani ya nyumba. Nyumba hii ndogo iliyotengenezwa kwa mbao pamoja na bati imewekwa dirisha ili kuweza kupitisha hewa kwa ajili ya wanyama hao.

Mbwa afugwae ambaye huishi katika nyumba ya binadamu hutengewa eneo lake la kuweza kula na kulala, nyumba hii iliyotengenezwa kwa mbao imeezekwa kwa bati ili kumzuia najua pamoja na mvua.

Mbwa ni mnyama afungwae ambaye huwa rafiki sana na binadamu. Mnyama huyo huleta ulinzi wa kutosha na kuleta faraja kwa mwenye nyumba wake.

Mnyama afugwaye aina ya mbwa, hujengewa chumba kidogo kwa eneo la nje ili aweze kupumzika. Mnyama huyu hunywa pamoja na kula katika vyombo vilivyotengwa.

Mfugaji mmoja wa nyumbani ameshikilia mnyama afugwaye aina ya mbwa. Mbwa huyu mwenye afya nzuri, amefungwa kamba shingoni itakayomsaidia kuweza kupelekwa ndani ya banda lake.

Ndani ya hospitali ndogo ya wanyama; madaktari wawili waliovalia makoti ya mikono mirefu, wameshikilia mnyama aina ya mbwa wakiwa wanamuogesha. Mnyama huyu anaogeshwa ili kuondoa bakteria pamoja na vijidudu; ambavyo vilikuwa vinamzunguka.

Mbwa mwenye jamii ya kigeni ameketi kwenye banda lake ambalo limetengenezwa kwa mbao ngumu, mbwa huyu hutumika kama ulinzi kwenye nyumba nyingi.

Kijana mmoja aliyevalia suruali nyeusi pamoja na koti la mikono mirefu, amesimama karibu na kibanda cha kufugia mbwa, huku mbwa mwenye rangi nyeusi amesimama pembeni yake.

Mnyama wa porini aina ya twiga amesimama katika eneo akiwa ametoa ulimi kwa nje. Mnyama huyu ambae ni kivutio kikubwa yupo ndani ya hifadhi ya wanyama.

Ndani ya hifadhi ya wanyama, wanyama warefu aina ya twiga wapo kandokando ya wageni kutoka nchi za nje, wageni hawa wanawashika katika eneo la mdomo huku wakifurahia.

Ndani ya ziwa kubwa lililopo katika hifadhi ya wanyama pori, wametoka viboko wenye rangi za kupendeza wakiwa wanaangalia watalii. Viboko hawa huishi katika eneo la maji na kutembelea katika maeneo ya nchi kavu.

Katika eneo la mbuga mnyama pori amesimama akiwa katika mawindo, mnyama huyu hutumia chakula aina ya majani pamoja na matunda mwitu.

Ndani ya hifadhi ya wanyama, madaktari wawili wa mifugo waliovalia viatu vizito, pamoja na makoti ya kijani; wameshikilia chupa mikononi mwao zilizojazwa maziwa na kuwanywesha wanyama aina ya tembo.

Ndani ya hifadhi ndogo ya wanyama, watalii kutoka nchi za nje wamesimama wakimwangalia mnyama aina ya pofu, akiwa anakatiza. Utalii huleta kipato kizuri katika nchi.

Kijana mmoja anayehudumia wanyama katika hifadhi, yupo akiwa ameshikilia chupa ya maziwa akimpa mnyama aina ya tembo. Pembezoni mwa eneo hili watalii kutoka nchi mbalimbali wanatazama na kushangilia.

Ndani ya eneo la mwituni lenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi amesimama ndege mwitu aliye na rangi nyeupe na nyeusi. Ndege huyu ana miguu mirefu inayomwezesha kukimbia kwa haraka.

Huyu ni ndege wa porini, aliyesimama kwenye mti mkavu, akiwa na rangi mbili ya nyeupe na nyeusi. Ndege huyu ni kivutio kikubwa cha watalii wa ndani pamoja na watalii wa nje.

Mnyama wa porini aina ya swala mwenye pembe ndefu yuko katikati ya pori akiwa anajitafutia chakula. Mnyama huyu ni kivutio kwa watalii wengi.

Hili ni eneo la hifadhi ambapo mnyama anayevutia aina ya twiga amesimama mbele ya chuma ndefu, mnyama huyu ni kivutio kikubwa cha watalii kutoka nje pamoja na watalii wa ndani.

Ndani ya mbuga ya wanyama mnyama mrefu na wakupendeza anayeitwa twiga amesimama akisubiria kuchuma majani, mnyama huyu huwa kama nembo ya taifa katika taifa la Tanzania.

Katika sehemu la poli nzito, ndege anayevutia mwenye rangi nyeusi na mabaka yenye rangi nyeupe amesimama juu ya mti uliokauka, ndege huyu ni sehemu ya kivutio kizuri kwa watalii.

Ndani ya eneo la pori ndege mwitu amesimama katika mandhari ya kupendeza. Ndege huyu amesimama katika kipande cha mti huku akiwa na mchanganyiko wa rangi ya kijivu pamoja na rangi nyeupe.

Hii ni sehemu ya msitu ambapo ndege wawili wa mwituni wenye rangi nyeupe na nyeusi wamesimama karibu na chanzo cha maji. Ndege hawa ni kivutio kizuri kwa watalii.

Hii ni sehemu ya hifadhi ambapo ndege mwitu mkubwa anapambana na nyoka aliye ardhini, ndege huyu aliye na mabawa makubwa humsaidia kuweza kuruka katika umbali mrefu.

Ndani ya mandhari nzuri ya hifadhi ya wanyama iliyo na jua kali pamoja na mwanga wa kutosha, gari dogo la watalii linazunguka, likitazama wanyama mbalimbali aina ya tembo.